Watu wamekuja kuhudumiwa katika sehemu ya Mpesa. Wamesimama watu watatu, wanaongea na wenye kuwahudumia. Wasichana watatu, mmoja amebeba mkoba. Hii sehemu pia ni shida na rununu yako na unataka usuluhisho haraka unaenda sehemu hii.

Lori inaonekana imebeba magari mingi nyuma yake, gari hizi zinasafirishwa kupelekwa sokoni ama bandarini. Lori hili ni kubwa sana kwa vile inabeba magari mingi nyuma yake, gari zingine zinaonekana kuwa chafu na vumbi.

Watu wamekuja kupata huduma ya pesa ya rununu almaarufu kama M-PESA. Wanakuja kuongea na watu wa kampuni hio ili waweze kutatuliwa shida yao. Ni kama kuna watu watatu wamesimama hapa wanahudumiwa wote.

Matairi yanaonyeshwa hapa. Ziko kwa wingi, tena ni ya nyeusi. Tairi hizi ni mpya kwa vile yanaonekana hayajatumika. Tairi hizi hutumika kuwekwa kwa gari ama lori ili kujalia iende mbio, isiwe ni yenye kukwama.

Watu wanaangalia rununu wakiwa ni wenye kutabasamu, ni kama bibi na bwana wamekuja kununua gari. Mwenye kuwauzia anawaonyesha picha kwenye rununu hiyo. Baba na mama wameshikana mkono wanafuatana. Gari zinaonekana zimeegeshwa hapo kando.

Mtu huyu anashikilia simu yake akiwa kwenye apu ya mpesa. Anataka kuona vile pesa yake imetumika na vile amewatumia watu pesa. Apu hii hutumika na wakenya wengi ili kujua taarifa ya vile pesa yao yametumika.

Duka hii ni duka la rejareja. Vitu mingi zinauzwa, vitu kama vinywaji, vitu kama mkate, na ni pahali watu wanakuja kutoa pesa ama kutumia hizo pesa almaarufu kama Mpesa. Nje ya duka hii kuna maji imepangwa na vinywaji, iko kando ya barabara na kuna makaratasi iliyoandikwa Tuskys imeekwa juu.

Mtu anashika noti nyingi sana noti hii ni yenye thamani ya elfu moja na ni asili ya Kikenya. Anaweza kuzihesabu ni kama anapeleka pesa hizi kwenye banki ama amezitoa kwenye banki. Huyo mtu ni kama ni mfanya biashara kwa vile ana pesa mengi sana.

Hapa ni gari imeegeshwa nyuma yake ni mtu ako juu ya gari. Kuna mamiti refu refu na nyasi mingi. Hapa inaonekana ni sehemu ya mashambani kwa vile hakuna watu wengi na ni sehemu ambayo inanyesha kwa vile ni rangi ya kijani kibichi sehemu hii.

Matunda yanauzwa hapa kwa wingi, kuna matunda ya rangi tofauti kama unataka matunda unakuja hapa unafungiwa na nanasi na vinginevyo unalipa pesa. Wanunuzi wanataka bidhaa vilivyotoka kwenye shamba na havijaharibika.

Mtu mmoja amesimama, mwingine akimwonesha vile ya kuweka moto gari yake ya stima. Amevaa shati nyeupe na gari yenyewe ni nyeupe. Mwenye anamuuzia gari anamwonesha vile atavyoeka moto gari yake. Hapa ni sehemu magari yanauzwa kwa vile kuna magari mengine kwenye jumba hilo kubwa.

Mboga yanauzwa hapa. Ukitaka kupika unakuja kwanza unainunua. Kuna vitunguu, kuna nyanya na kuna viazi. Yanapimwa na kuekwa bei alafu unalipa unaenda nayo nyumbani kupikia. Mboga hizi zimetoka shambani yameletwa sokoni.

Vitu vingi vinauzwa hapa kuna vitu vya asili ya kiafrika rangi yake, Kuna mshipi unaouzwa pia na makaratasi ya kubebea vitu mashangaa pia yanapatikana hapa zingine ziko Na rangi za Kenya. Hapa mtu anakuja ananunua anachokitaka.

Hapa ni sokoni ya mboga. Vitu vingi kutoka shambani yanaletwa hapa ili watu waweze kuipata, na kuipeleka ;nyumbani ili kuipika. Kuna viazi hapa, kuna viazi tamu pia, na viazi zingine, na nduma pia inaonekana hapa.

Magari yameegeshwa hapa ni kama yanataka kuuzwa ukitaka gari unaangalia ile inakupendeza unapewa kifunguu na unalipa pesa. Magari haya ni ya aina tofauti na rangi tofauti zinameremeta nikama ni gari ya bei ghali.

Hapa ni pahali yogati yanauzwa, sehemu hii ilikuwa ni sehemu ya maziwa. Pia maziwa ukitaka, unapata hapa. Wakulima wanaleta maziwa yao hapa, yanaweza kubadilishwa kuwa yogati, na pia maziwa, watu wankuja kuinunua hapa.

Duka ya mboga, watu wanakuja kununa mboga hiyo ili waende nyumbani kupika, mboga kama limau, nyanya, karoti na viazi tamu vinauzwa hapa, pia pilipili inaonekana. Hii sehemu ni kama ni pahali ya soko.

Magari ya matatu ya teksi yanaonyeshwa hapo unaonyeshwa kwa mwezi unalipa shiringi elfu tatu na mia tano ili upate bima hiyo, unafaa kulipa pesa hiyo, alafu njia ya kuwapata hawa watu nambari yao imeandikwa hapo.

Hapa ni duka ya mboga, na matunda, mboga nyingi kama vile karoti yanapatikana hapa, matunda kama vile maembe, ndizi na limau pia yako hapa. Mtu mmoja anachagua mboga aitakayo ili aweze kuenda nayo nyumbani.

Magari yameengeshwa hapa. Ni kama ni soko la gari. Gari maridadi yanauzwa hapa. Mtu akitaka anazunguka anachangua ile aitakayo, anapewa kifunguo na analipa anaenda. Gari hizi ziko kwenye rangi tofauti na zinameta.

Mtu anashikilia noti za zamani za Kenya ya shilingi thamani elfu moja. Hii noti haitumiki sasa Kenya. Zingine mpya zililetwa zikaibadilisha. Ukiwa na hii noti haiezi kusaidia pahali kwa vile ishapitwa na wakati. Kuna zingine serikali ya Kenya ilieza kuzindua.

Mtu ameweka baiskeli yake nje ya duka la pesa yaani almaarafu kama M pesa. Anafanya shughuli yake kwenye duka ili arudi achukue baiskeli yake aende. Mwingine wa bodaboda anaonekana amekaa juu ya bodaboda yake. Duka hii inauzwa vitu mingi si pesa peke yake.

Mashanga haya yako sokoni yanauzwa, yanameremeta ni yenye rangi tofauti na yanakaa tofauti zote. Ukitaka kununua unaenda sokoni wanakupa unawapa hela. Ni yenye asili ya Kiafrika kwa maana rangi yake.

Duka la pesa, almaarufu kama mpesa iko hapa. Pia vinywaji zinapatikana kwa wingi hapa. mboga ya shambani pia haiwachwi nyuma. Mboga kama vile viazi yananunuliwa hapa. Duka hili linauzwa vitu vingi sana. Mtu akitaka kitu anakuja analipa pesa anahudumiwa.

Noti ya shilingi elfu moja yenye asili ya kikenya mpya inaonekana ni kama imetolewa benki kwa vile haijachapakaa na inakaa mpya sana. Shilingi hii ya elfu moja inaweza kununua bidhaa nyingi sana nchini Kenya na ukiipeleka nchini zingine inaweza kubadilisha dhamana yake.

Magari yameengeshwa hapa. Ni kama wenye magari hii wameenda kwenye kongamano kwa hema. Wawili wanaonekana kuwa karibu na gari. Kuna mamiti mingi hapa na pia nyasi yanaonekana ni kama sehemu mvua hunyesha nyingi.

Mtu ameshikilia rununu yake, inaonyesha app ya Mpesa, mtu huyu ako na shilingi mia tano tisini na tisa kwenye rununu yake. Anaangalia taarifa ya aliyemtumia pesa ama aliyetuma pesa kwake. Mtu hutumia app hii ili kujua vile ameweza kupeana ama kupata pesa.

Magari yameweza kuwekwa kwenye jumba hiki ni magari yenye rangi tofauti. Ukitaka unazunguka unachangua ile uitakacho. Ukipata unayependa unalipa pesa unapewa kifunguo uende nayo nyumbani. Hizi gari zinaonekana kukuwa pesa mingi kwa vile ni ya aina yake kipekee.

Watu wawili inaonekana wanatabasamu wakiangalia kitabu. Inaonekana ni mtu ananunua gari anaonyeshwa pahali ya kutia sahihi. Amefurahia amepata gari nzuri. Msichana huyu ni kama anafanya kazi hapa, kijana ndio ananunua. Nyuma yao kuna gari imeegeshwa hapo.

Hii ni kuonyesha kuwa mtu ameweza kufungua leseni ya kulipa ushuru. Ni ya kampuni ya ushuru inapeana leseni hii. Huyu mtu, ilhali hata si mtu ni kampuni, imeweza kufungua akaunti ya ushuru. Wanataka wawe ni wenye kufuata maagizo ya serikali.

Duka la saluni linaonekana hapa. Watu wanapiga laini ili waweze kusukwa nywele. Kuna maviti yanauzwa pia hapo na kuna maduka tofauti sehemu hii. Inakaa nikama ni soko kubwa kwa vile watu ni wengi na maduka ni tofauti tofauti. Kuna watu wanapita wakitembea.

Watu wawili wako nje ya duka wanangoja kuhudumiwa. Sehemu hii ni sehemu ya Mpesa. Pia kuna pahali ya Airtel mtu anaweza kuweka pesa yake na kununua ujazo wa simu. Kuna vitu vingine pia zinauzwa kwenye duka hii. Nje ya duka hii ni barabara inapita.

Mtu ameegesha gari hii nje ya nyumba yake. Ni gari ya bei ghali sana. Ni maridadi sana. Nambari ya usajili yake ni KDK. Ni gari nyeusi, mtu ameieka nje ya nyumba ni kwake, anafanya shughuli zake ndani ya nyumba, akimaliza anaikujia.

Ameshikilia noti nne. Noti ya shilingi mia mbili, noti ya shilingi mia moja, na ya hamsini na pia ingine ya hamsini. Ni kama anamhudumia mnunuzi aliyenunua kwenye duka la rejareja. Anafungua pahali na kutoa hiyo pesa ili apeane mabaki ya pesa aliyopewa.

Gari inaonekana hapa. Gari hii ni maridadi sana. Ni gari ya kizamani lakini watu wanaipenda sana. Ni pela mingi sana. Rangi yake ni ya samawati. Inaonekana imetumiwa kitambo lakini imefanywa ikakaa mpya.

Mtu ameshikilia pesa za Kenya. Pesa hizi ni yenye thamana elfu moja mia tano na mia moja anaonyesha, pesa hizi hutumika wakati pesa ya zamani ilipotolewa. Kuna mahali ya kuweka simu moto, chini ni kama ni meza, ama ni chini, kwa sakafu.

Magari yameegeshwa kwa wingi hapa, ni mapya yote. Mtu akitaka kununua anazunguka akitafuta kinachompendeza, akishapata anaenda nayo anapewa kifunguo. Gari hizi ni za pesa mingi kwa vile yanakaa ya kipekee, yaani maridadi.

Gari yameegeshwa hapa kwa wingi, ni ya aina tofauti na rangi tofauti. Ukitaka kununua unazunguka na kuchagua uitakae uende nayo nyumbani. Gari hizi zinameremeta ni kama ni bei ghali. Yamewekwa pamoja ili wanunuzi wazunguke na watafute ile watakacho.

Hii ni duka ya pesa almaharufu kama M-pesa ndani yake pia kuna vinywaji wanauza watu wamekaa nje wakipiga gumzo kuna maboli ya kuchezea inaekwa hapo yanauza pia mtungi ya maji yanaonekana yako hapo nje kuna mahali pa kuwekea vinywaji vikue baridi hapo.

Gari yameweza kuegeshwa hapa ili wanunuzi wakuje walikague na wanunue ile wanayopenda. Wanapeana pesa, wanapewa kifunguo waende na gari hizo nyumbani. Gari hizi ni za rangi tofauti. Inaonekana ni bei kali kwa vile yanameta meta.

Bima ya afya ya AAR inaonyeshwa hapa inasema ununue bima hii wanakuletea hadi kwa mlango ya nyumba yako. Unalipia kundea kuona daktari na kupata dawa. Nambari ya bima hii imeweza kuweka hapo na vile utaweza kuwapata kwa interneti. Bima hii husaidia mtu akiwa mgonjwa.

Gari imeengeshwa hapa. Gari hii nyeupe inaonekana ni maridadi. Nambari yake ya usajili ni KCM 709 K. Hii gari ni ya mtu amenunua ili aweze kusafiri nayo sehemu mbali.

Tairi inaonekana ikioshwa. Hapa ni pahali ya gari kuoshwa. Tairi hio imepakwa sabuni na inanyunyuziwa maji. Inaonekana ni nne. Gari ni kama imetolewa tairi zake ili iweze kusafishwa vizuri sana sehemu hii ya kuosha magari.

Duka la pesa ambalo watu wanaeka pesa na wanatoa almaarufu kama M-pesa imefunguliwa. Kuna vitu zingine pia ziko kwenye hio duka. Hii duka inaonekana imewekwa machuma mengi ili waezi wasiwe ni wenye kuingia.

Gari moja maridadi sana yenye rangi manjano iko katikati ya jumba moja. Ni kama yanonyeshwa ili wanunuzi wewe wenye kuiona na kuitamani. Ukiitamani unailipia pesa na unapewa kifunguo uende na gari hili nyumbani ni gari ya pesa mingi sana.

Mdizi inaonekana imewekwa kwenye ndoo. Imetoka shambani, imeletwa sokoni ili kuuzwa. Vitu zingine zinauzwa kama vile kitunguu ya aina tofauti na kuna viazi tamu pia yanauzwa. Sokoni watu hukuja kununua bidhaa wanaipeleka nyumbani ili waweze kuziandaa.

Soko ya mboga inaonekana hapa. Kuna watu wanatembea wakichagua. Mboga yanameremeta. Kuna nyanya, kuna maembe, kuna limau na kuna ndizi. Kabeji pia na karoti. Mahindi pia na viazi. Mtu akitaka mboga yoyote anakuja kuinunua hapa.

Mwenye kuuza maziwa anaweza kuweka maziwa. Maziwa hii siku hizi yanatumika sana kwa vile unaweza kuweka pesa utakavyo. Kama unataka hamsini, unaeka. Kama unataka mia moja unaeka. Maziwa hayo yanatoka shambani yanakuja hapa yakiwa bada hayajaribika.

Bima ya gari inaonekana hapa unafai kulipa shilingi elfu moja kana ni mwezi mmoja ama kama ni mwaka mmoja unafai kulipa shilingi elfu tano. Vile ya kuwapata wenye bima hii nambari yao imeandikwa hapo ya kuwapata pia kwenye mneti. Hii bima inaitwa Private Car Insuarance.

Mtu anataka kulipa pesa. Ameweza kuchukua kadi ya benki. Mtu huyo analipa pesa ya shilingi elfu sitini na mbili pesa ya nchini Tanzania. Mtu huyo analipa kutumia kadi yake.

Magari yameweza kuegeshwa hapa yanauzwa, ni gari ya aina mingi sana na rangi tofauti sana. Yanasemekana ukitaka gari unazunguka au unachagua ile uiitakalo na unaalipa pesa unapewa kifunguo uende nayo nyumbani uiendeshe.

Magari yameengeshwa hapa yanauzwa mtu akitaka gari anazunguka akichagua gari aipendayo analipa pesa anapewa kifunguo anaenda nayo. Gari hizi ni za aina tofauti na pia rangi yake ni tofauti. Inaonekana ni pesa mingi.

Magari yamepangwa hapa, watu wakitaka kununua wanakuja kuikagua wanalipa wanapewa kifungo waende. Hii pahali inaitwa Mercedes Centre Limited. Magari maridadi yanapatikana hapa na bei ya juu kwa vile magari ni yenye aina yake.

Duka la pesa linaonekana hapa, watu wanakuja kutumiana na kupata pesa yao hapa almarufu kama Mpesa. Kinywaji pia inapatikana hapa hii ni duka yenye vitu vingi sana iko kando ya barabara imefunguliwa sahii, mlango yake ni ya kijani.

Hii ni kuonyesha kuwa mtu amesajili katika kulipa ushuru. Inaonesha kuwa mtu ako sawa. Hii mtu amechukua kwa pahali inaitwa Nyahururu. Anataka kulipa ushuru nayo. Nambari yake imeandikwa hapo.

Viatu mingi zinauzwa hapa. Viatu za aina tofauti na rangi tofauti. Mtu akitaka viatu anakuja hapa, anachagua na analipa pesa anaenda nayo nyumbani. Sehemu hii ni kama ni soko kubwa la viatu kwa vile kuna viatu mingi na za aina tofauti.

Mboga yanapatikana hapa matunda kutoka shambani yanauziw hapa wakulima wanaileta hapa matunda kama vile nyanya, pilipili hoho ,dhania yanapatikana hukuwiwa na pesa unanua unaenda nayo nyumbani kitu pia iko na limau pia nyanya iko kwa wingi sana.

Kiwanda cha gari. Inaonekana magari yako, kwenye harakati ya kutengenezwa. Bado hayajawekwa injini zake. Gari hizi ni la basi, zingine ni za watoto wa shule wanaopandia kwenda shuleni ama kwenda sehemu fulani.

Magari mingi yameegeshwa hapa. Chumba hiki kubwa watu wanakuja wanachagua gari wanaloitaka. Ukipendezwa na yoyote unalipa na unapewa kifunguo uende. Gari hizi ziko kwa aina tofauti, na rangi tofauti. Yanaonekana ni kuwa pesa mingi kwa vile yanameremeta.

Hapa ni soko ya mboga na matunda wenye wanauza wamekaa chini wenye wananunua wanatembea wakichagua mboga yao inaonekana msichana mmoja akiinama huku akichagua machungwa kuna matunda mengi hapa naona machungwa, naona nyanya naona watu wakiwa wanakaa pia watu wanchagua waende nayo nyumbani matunda haya.

Bima ya bodaboda inaonekana, unaambiwa ulipe kwa mwaka mmoja elfu nne ama ulipe kwa miezi sita elfu mbili na mia tano. Bima hii nambari yao wameandika hapo chini. Inaitwa Anziano. Bima hii husaidia bodaboda yako ikiharibika ama ikiibiwa.

Gari hii kubwa imebeba magari nyuma yake. Anapeleka kwa mendo wa polepole hadi sokoni ama bandarini, ili aweze kuuza. Ni mapya haya magari. Lori hii ni lori la kipekee kwa vile inaeza beba uzito nyingi.

Magari yameegeshwa hapa ni kama yanataka kuuzwa Magari hizi ziko kwenye rangi tofauti na inakaa ni pesa mingi kwa vile ni aina yake ya kipekee. Ukitaka unazunguka unatafuta unachokipenda unalipa unapewa kifunguo uende nayo nyumbani gari.

Muuzaji wa maziwa amesimama kwenye mashine ya kuweka maziwa ni kama anauza vitu zingine kama vile vitu ya kuweka watoto ili wasijiharibu na uchafu wakiingia choo. Na pia kuna mavitu yamewekwa kwenye boxi.

Mtu amefungua simu yake na kuenda sehemu ya kulipa pesa. Sehemu hii hutumika kuonyesha taarifa ya ule uliye mtumia pesa, ama inatumika kutumiana pesa. Hii apu inaitwa M-pesa. Wakenya wengi wanaitumia ili kutuma pesa ama kupokea pesa.

Idadi inaonyeshwa hapa. Gari yenye rangi nyeusi ya kipekee. Imeweza kuwekwa kwenye jumba hili. Mwenye anataka kuinunua, anaiangalia vizuri, anatoa pesa, na anapewa kifunguo aende. Gari hili ni pesa mingi sana kwa vile inakaa ya aina ya kipekee.

Kipima mwendo ya gari inaonekana hapa. Gari imewashwa lakini hazijaanza kusonga, kwa vile kipima mwendo inaonyesha alama ya sufuri. Gari hii ni gari inaedna hadi kilomita mia mbili na sitini mwendo wake. Gari hii ni gari ya kisasa kwa vile kipima mwendo inaonekana, inakaa maridadi.

Hapa ni soko kubwa sana. Kuna vitu vingi vya shamba vinapatikana hapa. Vitu kama vile nyanya, wakulima wanaleta hapa. Wanunuzi wanakuja wengi kuinunua, wanainunua kwa jumla. Sehemu hii ni sehemu inayovuta watu wengi kwa vile bei yake ni rahisi.

Magari yameegeshwa hapa. Watu wanasimama mbele yake wakipiga gumzo. Mamiti yanaonekana yamekuwa refu sana. Ni kama wenye gari hizi wameenda kongamano moja wakawacha gari zao nyuma. Manyasi pia yanaonekana yako vizuri hapa, nikama sehemu hii inanyesha maji mingi.

Gari hili la Rawa inaonekana kuwa ni maridadi. Ni gari ya pesa mingi sana. Ukitaka gari hii unalipa pesa unapewa kifunguo unaenda. Ni pahali magari yanaonyeshwa. Kwa vile magari mingi yamewekwa kwenye maegesho. Ukitaka unalipa pesa tu.

Viatu ya aina mingi inauzwa hapa. Viatu hivi viko kwenye rangi tofauti, ni za asili za Kiafrika ukiangalia rangi yake. Hapa mtu akitaka viatu anakuja ananunua na anaenda nazo. Sehemu hii ni soko kwa vile watu ni wengi, wanunuzi pamoja na wauzaji.

Risiti inaonesha kuwa mtu amelipa, risiti hii inapelekwa sehemu ya huduma. Mwananchi anaingia intaneti anaingia kwenye sehemu ya serikali ya E-citizen, mtu huyo anayeitwa Dan Oyuga Anne amelipa shili elfu moja na hamsini ni kama anataka kupata bima ya kuendesha gari.

Msichana mmoja amekuja soko ya mboga ili anunue mboga ya kupeleka nyumbani. Wenye wanauza wameketi chini huku wakiwangoja wenye kununua waje. Mboga hizi ziko za aina mingi. Kuna sukuma wiki na kuna spinachi. Wanaweza kupeleka sokoni ili wanunuzi waipate.

Magari yameegeshwa mingi hapa ni kama wenyewe wameenda kuhudhuria kongamano kwenye hema. Gari hizi zimekuja kutoka mbali, sehemu hii ni mashambani kwa vile miti ni mingi na nyasi yako mingi, mtu moja anaonekana anatembea kuja sehemu ya gari.

Hapa ni sehemu nguo yanauzwa. Yamewekwa nguo mingi hapa. Wanunuzi wanapita wakikagua nguo wanalolitaka ili walipe pesa waende nayo nyumbani. Nguo ya kila aina na ya rangi tofauti inapatikana hapa.

Mtu amesimama nje ya duka ya pesa, almaarufu kama M-pesa, na baiskeli yake ameishikilia. Duka hii pia linauzwa vinywaji. Kuna pahali ya kuieka ili ikuwe baridi. Mtu huyu ni kama anataka kuingia. Kuna mwingine amekaa hapo nje.

Hapa ni duka ya pesa. Ukitaka kutumiana pesa unakuja alimaarufu kama ya Mpesa. Pia kuna vitu vingine vinauza. Imefunguliwa sana sana saa hii. Mtu akitaka kununua anakuja ananunua. Kando yake kuna barabara watu wanaopitia.

Wenye kufanya biashara wanatumia app hii ili kuendesha biashara yao. Unaandika jina yao uko na unaingia ndani. Hii inaonyesha mwanamke mmoja akiangalia simu yake uku amevaa kioo, inaonekana ni mfanyibiashara.

Magari yameegeshwa hapa. Yanauzwa na yamemeta sana. Inaitwa CAR LOCUS sehemu hii. Nambari yao imeandikwa hapo. Magari haya yako kwenye rangi tofauti na aina tofauti. Mtu akitaka analipa pesa anapewa kifunguo aende na gari hiyo nyumbani.

Bima ya boda boda inaonyeshwa hapa, unafaa kulipa elfu tatu ama kama unataka vitu mingi usaidiwe unalipa elfu sita. Watu wawili wako juu ya boda boda, mmoja anaiendesha. Bima hii ya boda boda nambari yake wameandika hapo chini, kama unaitaka unawapigia.

Magari yamepangwa hapa yanataka kuuzwa. Ni magari yenye pesa mingi kwa vile ni ya aina yake. Mtu akitaka kununua anazunguka, anatafta gari anachokipenda, analipa anapea kifunguo na kuelekea. Hii sehemu inaoneka ni sehemu ya watu kutembea tembea kutafta gari.

Bima ya afya inatangazwa. Msichana mmoja anaonekana ameumia mguu, ameketi chini. Anaonekana ako kwenye maumivu. Namba ya bima hii imeandikwa. Hii bima inaitwa we do it . Hii bima inasaidia mtu akiumia na analipiwa matibabu yake.

Mteja ameketi kwenye sakafu. Hapa ni pahali watu wanakuja kuchukua maziwa ya mlima Kenya. Maziwa hili watu wanapenda sana, lakini saa hii limefungwa mlango yake. Watu wanahudumiwa kwenye dirisha yake. Kuna msichana anapita mbele mlango yake. Inaonekana hapa ni sokoni.

Bima inaonyeshwa apa. Mtu ameshika rununi yake akiitazama. Ni bima ya simu. Unaambiwa uchukue bima hii ili uweze kusaidika Ile siku simu yako itaharibika ama itapotea. Inaitwa bima ya Kenya orient. Ni bima rahisi sana kupata.

Noti yamepangwa kwenye meza. Noti ya shilingi elfu moja, mia tano na mia mbili. Yamewekwa kwenye kundi. Ni pesa mpya inayotumika na wakenya, ile ya zamani iliwacha kutumiwa. Pesa hizi ni kama zimetoka benki saa hii hii.

Hii ni sehemu ya soko ambao matunda yanauzwa matunda yanaonekana hapa kama nanasi ,tikitiki maji kuna mkebe chini nikama watu wamenunua vitu vingi hapa mahindi pia inaonekana mananasi pia inaonekana imewekwa juu.

Mtu anatembea sokoni akiitamani manguo. Manguo ya aina tofauti yanauzwa hapa. Ukitaka kununua unalipa pesa na unachagua na unaenda nayo nyumbani. Hii ni sehemu iitwayo gikomba kwa vile nguo zinakaa ni zile za kurudia.

Magari yameegeshwa hapa ni magari yanameremeta, ni yenye aina tofauti na rangi tofauti. Zote ziko na sajili tofauti. Wenye gari hizi ni kama wameenda kufanya kitu. Nyuma ya kuna mamiti kubwa na nyasi ina iko hapo.

Gari ya zamani hii ni ngumu sana kupata na ni bei ghali ni gari ya kipekee. Inaendeshwa na waliona pesa nyingi sana. Ni ngumu sana kuiona barabarani kwa vile ziko chache sana. Iko na sanduku ndogo pahali ya kuingia na mlango yake ni nusunusu si mlango yote. Juu haina paa.

Duka la matunda, watu wanakuja kutafuta matunda hapa matunda ya aina ainati ziko hapa na yenye rangi tofauti kuna tikitiki maji, kuna ndizi, kuna machungwa na kuna matunda zingine mingi na nanasi zote yako hapa. Unalipa pesa unachukua unaenda nayo nyumbani.

Watu wanaonekana wakitembea kwenye soko. Wanatembea kwa mwendo wa asteaste. Manguo yanauzwa hapo, mikoba na viatu. Watu wanachagua kile wanachotaka. Wengine wananunua matunda hapo kando. Inaonekana ni soko kubwa hili.

Hii ni pahali mayai yanaletwa pamoja ili yauzwe. Mayai yako mingi sana. Mayai hizi zauzwa kwa bei nafuu kwa maana hapa ni pahali ya rejareja. Mayai yanatoka kwenye shamba na yanaletwa sokoni ili watu waweze kuipata kwa urahisi.

Watu wamejaa sokoni wanakuja kununua wengine wanakuja kuuza. Soko hili ni la mboga. Inaonekana mvua imenyesha masoko ni matope tupu. Watu wamevaa viatu maalumu ya kuwazuia kupata maji mwilini.

Gari imeegeshwa hapa, gari maridadi sana. Gari hii ni ya pesa nyingi kwa vile ni ya kipekee. Mtu akitaka kununua anakuja anaangalia, analipa pesa anapewa kifunguo anakwenda na gari hii nyumbani. Gari hii ni nyeupe na imewekwa kenye jumba ya gari kuuziwa.

Hii ni bima ya afya. Inasaidia mtu kujizuia na magonjwa, na kulipa pesa akiwa hospitalini. Bima hii inaitwa Health Insurance. Hii namba yao imeandikwa hapo. Kama unataka bima hii, unawapigia na vile ya kuwapata kwa mneti imeekwa hapo. Inaonyesha daktari akiangalia tarakilishi akiwa ametabasamu.

Msichana mmoja ako nje ya duka ya pesa amaarufu kama M-Pesa. Hiyo duka ingine kando imeandikwa bei nafuu. Msichana huyo ni kama anaongoja kitu kingine ama gari. Ameshatoka kwenye duka hilo. Duka hii inakuwanga mingi jijini Nairobi na nchini Kenya.

Sehemu gari inauzwa. Gari moja imeekwa hapa, gari maridadi inaweza kumeta. Ni gari ya pesa mingi sana, ukitaka unalipa pesa na unaenda, pia kuna pahali ya kutengenezewa gari hapo. Unaambiwa uingie polepole.